Watu kadhaa wakishirikiana kurekebisha taa za trafiki kwenye eneo la barabara moja, ikiwa wamesimama juu ya ngazi huku wengine wakiwa chini wakishika taa hizo kwa msaada, taa hizo zina rangi tatu za kawaida nyekundu, njano na kijani zikiakisi kazi yao ya kudhibiti mtiririko magari na kuongoza watembea kwa miguu katika njia salama.

Mapipa mawili ya plastiki ya rangi ya bluu, yaliyoandikwa maandishi ya njano upande mmoja yamepangwa kwa ustadi juu ya uso wa chuma ikitoa hisia ya matumizi ya viwandani, alama hiyo iliyoandikwa kwa wazi inaashiria utambulisho au chapa maalumu.

Lori la kijani lataka likifanya kazi ya kukusanya taka katika mtaa wa makazi, likiwa limenuliwa kontena kubwa juu ya sehemu ya nyuma ya gari lori lina sehemu ya mbele nyeupe na nembo upande wa mlango wa dereva, ikiashiria kuwa ni mali ya kampuni au halmashauri ya mji ina ma gurudumu sita na limeegeshwa pembeni mwa barabara, likiwa katika hatua ya kuinua au kumimina kontena nataka kwenye sehemu ya nyuma ya lori.

Mazingira ya nje ya jengo ambapo tenki kubwa la plastiki lenye maandishi kadhaa, limewekwa kwa ajili ya kuhifadhia maji. Tenki hili linaonekana likiwa kwenye nafasi iliyoinuliwa, huenda kwa sababu ya kuongeza msukumo wa maji yanapotumika ndani ya jengo au kwa matumizi ya nje.